Huyu mwanamke anatumia kompyuta mbele ya kundi la wanafunzi wenye shauku .Wanafunzi waliovaa sare za shule zenye mashati ya samawati na tai wamemzunguka mwalimu na wanaonekana wakichunguza kwa makini kinachoendelea kwenye skrini ya kompyuta. Mwalimu anatabasamu usoni akionyesha anafuraha kuwafundisha wanafunzi wake. Mandhari ya nyuma inaonyesha ubao wa darasani ikidhibitisha kuwa tukio hili linafanyika shuleni.

Mchoro unaoelezea aina mbalimbali ya ujifunzaji wa mtandaoni. Inawakilisha ujifunzaji wa kibinafsi, ujifunzaji wa mtandaoni ni wa moja kwa moja na ujifunzaji wa mchanganyiko. Wanafunzi tofauti wanaonyeshwa kwenye duara, kila mmoja akiwakilisha aina tofauti ya kujifunza. Picha pia inaonyesha komputa iliyo na mwanafunzi anayejifunza mbele ya skrini.

Msichana mdogo mwenye nywele zilizosukwa, ameketi mezani akifanya kazi zake za shule, anaandika kwenye daftari lake huku penseli mkononi, na anaonekana akijifunza. Msichana huyu anatumia kompyuta kibao, iliyowekwa mbele yake, ambayo inaonyesha mwalimu na mwanafunzi mwenzake. Hii inaonyesha mtindo wa kisasa wa ujifunzaji wa mbali, unaotumia teknolojia.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi zenye unywele anayefurahi akijifunza kufanya kazi nyumbani .Ameketi mezani na kompyuta mpakato upande wa kushoto akionekana kuandika kwenya daftari. Ana tabasamu la kupendeza na amevalia shati ya rangi ya chungwa akionyesha utulivu na umakini. Nyuma yake kuna televisheni kubwa nyeusi ikionyesha mazingira ya kawaida ya nyumbani.

Kompyuta ya pajani iliyowekwa juu ya meza ya mbao. Nyuma ya kompyuta kuna mandhari ya kidijitali yenye asili ya samawati iliyokolea; iliyojaa ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu na teknolojia kama vile vitabu, kofia ya kuhitimu na alama za mtandao. Ikoni hizo zimepangwa kwa mtindo wa mviringo zikipendekeza uhusiano na mtandao na mawasiliano. Picha hii inawakilisha dhana ya elimu ya mtandaoni au kujifunza kwa njia ya kidijitali.

Kijana mwanafunzi ameketi kwenye dawati la maktaba akisoma kwa bidii. Anaandika kwenye daftari lake huku kompyuta mpakato ikiwa wazi mbele yake. Nyuma yake kuna rafu za vitabu zilizopangwa vizuri, zikionyesha mazingira ya maktaba. Kijana huyu anaonekana kuwa makini na anatabasamu kidogo. Akionyesha anafurahia kujifunza.

Vijana watatu, wanawake wawili na mwanamme mmoja wakicheka na kushirikiana wakiwa wamekusanyika karibu na meza. Mwanamke mmoja anashikilia kompyuta kibao na anaonekana akishiriki maudhui fulani na wenzake ambao wote wanatazama skrini na kutabasamu. Nyuma yao, kuna rafu kubwa iliyojaa vitabu ikionyesha kuwa wako katika maktaba, chuo kikuu au eneo la kujifunzia.

Mwanafunzi anashiriki katika darasa la mtandaoni. Mwanafunzi amevaa vipokea sauti maskioni na anaangalia mhadhiri kwenye kompyuta yake ndogo. Mhadhiri anaonekana akifundisha somo la hisabati au fizikia akielezea kwenye ubaoo mweusi uliojaa fomula na grafu. Pembeni kuna kikombe cha rangi ya waridi labda ya kahawa au chai kinachoashiria utulivu wa mazingira ya kujifunzia nyumbani.

Mchoro unaoonyesha dhana ya ujifunzaji wa mtandaoni. Mwanafunzi ameketi kwenye kiti na kompyuta mkononi akihudhuria darasa moja kwa moja. Mwalimu anaonekana kwenye skrini kubwa na kompyuta akifundisha somo. Alama mbalimbali za elimu kama vile kitabu na kofia ya kuhitimu zinaelea karibu na skrini. Hii inawakilisha mfumo wa kisasa wa elimu unaotumia teknoloj...

Mtu amevaa vipokea sauti vya masikioni na kutazama kompyuta mpakatao yenye mkutano wa video skrini ya kompyuta inaonyesha picha za watu wengi zikionyesha mkutano wa mtandaoni au darasa la mbali. Mtu huyu anaonekana akishika kalamu labda akichukua maelezo au akishiriki kikamilifu kwenye mkutano. Hali hii inaashiria kazi au masomo ya mbali ambayo yamekuwa jambo la kawaida sana katika mulimwengu wa kisasa.

Mkono wa mtu unatumia kifaa cha kidigitali kinachoonyesha dhana ya elimu ya mtandaoni. Kuna ikoni mbalimbali zinazoelea hewani zikiwemo kofia ya kuhitimu, kompyuta ndogo, kitabu na balbu ya mwanga zote zikihusiana na elimu ya mtandaoni. Mtu huyu anaonekana akichora au akichagua kitu kwenye skrini kwa kutumia kalamu ya kidigitali. Mandhari ya picha ni ya giza na kuna mwangaza wa samawati unaoashiria teknolojia.

Mwanamke na mvulana wameketi karibu kwenye sofa wote wakiwa wamevalia vipokea sauti. Mwanamke amevaa shati la denim na anaonekana akitabasamu kwa upole akimwangalia mvulana. Mvulana amevaa shati ya mraba mraba na kaptula fupi na yeye amejikita kwenye kompyuta ndogo iliyo wazi mbele yao. Wote wawili wanaonekana wakishiriki shughuli fulani kwenye kompyuta ndogo ikionyesha muingiliano na kujifunza pamoja.

Mwanamke mchanga ameketi kwenye meza ndogo huku akitumia kompyuta na vifaa vya maskioni. Naonekana akitabasamu kwa furaha huku akiandika kwenye daftari lake, ishara ya kwamba anajifunza kufanya kazi kwa bidii. Nyuma yake kuna sofa na thamani zingine za nyumbani kuonesha ya kwamba yuko nyumbani au katika ofisi ya nyumbani. Picha hii inaonyesha au shughuli ya kazi au masomo kwa mbali.

Simu imelala juu ya meza ikiwa na michoro ya rafu za vitabu zilizosimama juu ya skrini yake. Rafu hizo zimejaa vitabu vidogo vya rangi mbalimbali zikipendekeza dhana ya maktaba ya kidijitali au usomaji wa vitabu mtandaoni. Pembeni mwa simu kuna penseli na nyuma yake kuna kikombe cha kahawa na mmea wa ndani. Picha inawakilisha urahisi wa kupata marifaa na vitabu kupitia vifaa vya kidijitali.

Mwanamke mchanga mwenye nywele zenye mawimbi na miwani akifanya kazi ya kujifunza kutoka nyumbani. Ameketi kwenye meza akitumia kompyuta mpakato na kuandika kwenye daftari na kalamu ya samawati, huku akitabasamu kwa furaha. Amevalia shati lenye milia na kuna dirisha kubwa nyuma yake linaloruhusu mwanga wa asili kuingia.

Mwalimu anafundisha wanafunzi watatu jinsi ya kutumia kompyuta ndogo. Mwalimu anaonekana kuwasaidia kwa makini huku wao wakimsikiliza kwa umakini. Wanafunzi wawili wa kiume na mmoja wa kike wamejifunza mbele ya kompyuta hio. Mazingira yanafanana na darasa kuashiria kuwa elimu ya teknolojia inatolewa.

Kundi la watoto wanne wakiwa wamekusanyika mbele ya kompyuta wakionekana kujifunza au kufanya utafiti. Mtoto mmoja anaonekana kushika kipanya akionyesha jinsi ya kutumia kifaa hicho. Wengine wanatazama kwa umakini skrini, mmoja wao akionyesha kitu kwenye skrini kwa kidole chake, ishara ya ushiriki na udadisi.

Mwanaume wanazugumza kwa njia ya video kupitia kompyuta yake ndogo. Kwenye skrini ya kompyuta kuna mwanaume anayetabasamu na kutoa ishara ikionyesha makubaliano au kutia moyo. Mwanamke huyo amegeuza mlango wake kiasi akionyesha anaangalia skrini kwa makini. Juu ya meza kuna vitabu zilivyo wazi na mmea mdogo ikionyesha mazingira ya kujifunzia au kufanya kazi.

Mikono ya mtu ikitumia kompyuta ndogo. Juu ya kompyuta kuna picha ya kichwa chenye balbu inayowaka ikiashiria mawazo mapya au elimu. Kuna pia alama mbalimbali za kiteknolojia zilizotawanyika zikisisitiza uhusiano kati ya teknolojia na kujifunza. Picha inawakilisha dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa kutumia mfumo wa kidijitali.

Mwanafunzi ameketi mbele ya kompyuta akifuatilia somo la mtandaoni. Kwenye skrini ya kompyuta kuna madirisha mengi yanayoonyesha washiriki mbalimbali, ikiwemo mwalimu katikati anayefundisha mbele ya ubao. Wanafunzi wengine wanaonekana kwenye madirisha ya pembeni wakishiriki katika darasa hilo la mtandaoni. Picha hii inaakisi jinsi teknolojia inavyotumika kurahisisha masomo kwa njia ya mbali.

Mwanamke mwenye nywele zilizopinda akitazama kompyuta ndogo kwa umakini. Amvaa nguo ya nyekundu na amejitengemeza mkono kwenye kidevu akionyesha mawazo mazito. Anaonekana kuwa kazini au anajifunza kitu akiwa ameketi kwenye dawati ofisini. Kompyuta yake imewekwa juu ya stendi maalum ikimsaidia kufanya kazi kwa raha zaidi.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wanashirikiana kwenye kompyuta ndogo, mwanamke anaonekana akimweleza kitu mwanaume huku wakitazama skrini ya kompyuta, nyuma yao kuna skrini nyingine ya kompyuta inayoonyesha msimbo wa programu ikipendekeza kuwa wafanyakazi ya programu au teknolojia ,mazingira yanaonekana kuwa ofisi au chuo na kuna watu wengine wakifanya kazi kwa mbali.

Mwanaume mwenye ndevu amefanya mkutano wa video labda akifundisha au akishiriki katika kikao cha kazi, amejikita kikamilifu katika mazungumzo akitumia mikono yake kueleza jambo anaangalia skrini mbili kubwa za kompyuta moja ikionyesha mtu mmoja akiongea na nyingine ikionyesha washiriki wengine wa mkutano ,mazingira ya nyuma yanaonekana kuwa ofisi au nyumbani yakiwa na taa hafifu na kikombe cha kahawia karibu.

Kompyuta mpakatawo ulio wekwa juu ya meza ya mbao. Karibu na kompyuta kuna vikombe viwili, kimoja chekundu na kingine cheupe pamoja na mimea midogo kwenye sufuria na vitabu vilivyo pangwa. Picha hii ina ashiria mazingira ya kazi ya kujifunzia ya kisasa ambapo teknolojia inatumika kwa elimu ya mtandaoni. Inatoa hisia ya utulivu na uzalishaji likiwa na mwanga wa asili unao ingia kupitia dirisha.

Mwanamke mwenye nywele fupi zenye mawimbi ameketi mbele ya kompyuta mpakatao na kuonekana akizingatia kazi yake. Amevalia sweta ya rangi ya kahawia isiyo nzito na shati la samawati ndani na anashikilia kalamu mkononi. Mezani mwake kuna kikombe cha samawati na vifaa vya sauti. Nyuma yake kuna rafu iliyojaa vitabu na vyombo vya jikoni ikionyesha mazingira ya nyumbani au ofisi ya kibinafsi.

Watu wawili mwanaume na mwanamke wanatazama kompyuta, skrini ya kompyuta inaonyesha dashibodi ya usimamizi wa matukio yenye takwimu kama vile idadi ya matukio, nafasi na waliohudhuria. Wote wawili wanaonekana wakishirikiana na kujadili takwimu hizo na picha hii inaonyesha ushirikiano na uchanganuzi wa data katika mazingira ya baishara.

Kompyuta mpakato iliyowekwa mbele huku skrini yake ikiwa na neno kujifunza kwa herufi kubwa za samawati na kizungukwa na ikoni mbalimbali za elimu. Mkono mmoja unaonekana ukichapa kwenye kibodi huku mkono mwingine ukiwa umeshikilia kitabu kilicho wazi kuashiria mchanganyiko wa kujifunza kwa njia ya kidijitali na vitabu.

Mwanaume kijana mwenye asili ya kiafrika ameketi mezani na kutazama kompyuta mpakatao kwa tabasamu amevalia shati la rangi ya dhahabu na miwani ya mviringo huku amevaa vipokea sauti masikioni nyuma yake kuna kabati la mbao lenye vitabu na mmea wa ndani vikiongeza mazingira tulivu picha inaashiria mtu anayefurahia kazi yake ya kujifunza mtandaoni.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandaoni. Alama mbalimbali za ujifunzaji wa kidijitali zinaelea juu ya kompyuta ikiwemo kitabu, video na kofia ya kuhitimu. Mikono ya mtu inaonekana ikipiga chapa kwenye kibodi na kuonyesha ushiriki hai katika mchakato wa kujifunza. Hii inaonyesha dhana ya kisasa ya elimu inayotumia teknolojia.

Jalada la kitabu au ripoti yenye nembo ya UNESCO juu kushoto. Inaonyesha watoto wawili, ambapo mmoja anaangalia moja kwa moja kwenye kamera huku akitegemeza shavu lake kwa mkono akionekana kutabasamu. Mtoto mwingine yuko nyuma, akichunguza skrini ya komputa ya mkononi.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa ajili ya kujifunza mtandaoni skrini ya kompyuta inaonyesha neno na ikoni mbalimbali zinazohusiana na elimu ya kidijitali mtu huyo anaandika kwenye daftari kwa kutumia penseli huku akitumia kibordi cha kompyuta dawati linaonekana kua na vitu vingine kama vile kikombe cha kahawa mimea midogo na kikapu cha penseli.

Mtoto wa kiume ameketi mbele ya kompyuta katika chumba cha kompyuta. Anaonekana akitazama skrini kwa makini huku akitumia kipanya. Skrini ya kwanza inaonyesha maudhui ya elimu au tovuti ikionyesha kwamba mtoto anajifunza. Hii inaonyesha muhimu wa teknolojia katika elimu hasa kwa watoto wadogo.

Kijana mweusi ameketi kwenye meza na anatumia kompyuta ndogo akionekana kujikita sana kwenye kile anachokifanya. Amevalia fulana ya rangi ya kijivu na ana vipokea sauti vilivyowekwa shingoni. Kwenye meza kuna simu ya mkononi karibu na kompyuta. Nyuma yake kuna bango la nobo na ubao mweupe ulio na maandishi kuashiria mazingira ya ofisi au chumba cha kazi

Msichana mdogo mwenye tabasamu anatumia kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti masikioni. Anaonekana yuko nyumbani labda akijifunza au kuburundika mtandaoni. Mbele yake kuna glass ya maziwa na kitabu wazi ikionyesha mazingira ya kujifunzia yenye utulivu. Uso wake wenye furaha unaashiria kwamba anafurahia shughuli anayoifanya.

Kijana mdogo, labda mwanafunzi, ameketi mbele ya kompyuta mpakato na amevaa vipokea sauti masikioni. Ametazamana na skrini, akionyesha anaendelea na kujifunza. Kijana huyo amevaa sweta nyekundu yenye maandishi nyuma. Dawati lina daftari na kalamu, likionyesha mazingira ya kujifunzia.

Kundi la wasichana wadogo wanatumia kompyuta ndogo darasani au kwenye kituo cha kujifunzia. Wamevaa sare za samawati na wamekaa kwenye meza iliyofunikwa na kitamba chenye michoro ya maua. Kila mischana ana kompyuta yake na wanaonekana kujishughulisha na kujifunza. Mandhari ya nyuma inaonyesha madirisha na vifaa vingine vya darasa zikionyesha mazingira ya elimu.

Darasa tupu lenye viti na meza za mbao zilizopangwa kwa safu. Kuta za darasa zinaonekana kuwa hazijapigwa plasta zikionyesha hali rahisi. Kwa nyuma kuna bango la kijani lililobandikwa ukutani. Madirisha mawili madogo yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia darasani. Hali ya jumla inaonyesha darasa la shule ya msingi ya sekondari katika eneo lenye rasilimali chache.

Chumba kidogo cha kulala ambacho kinaonekana kuwa na matumizi mbalimbali. Kitanda chenye godoro la milia na mto mwekundu kipo upande wa kulia, kikiwa kimejipanga vizuri. Upande wa kushoto, kuna meza ndogo ya ukutani iliyojishikilia televisheni ya zamani na vitu vingine mbalimbali kama vile vipodozi au vifaa vya ofisi. Kuta za chumba zimepakwa rangi nyepesi na zimepambwa kwa picha chache zilizo bandikwa, zikionyesha kuguswa na kibinafsi.

Kompyuta lenye wanafunzi kadhaa, wengi wao wakiwa watoto wadogo, wakitumia kompyuta. Kila mwanafunzi ana kompyuta yake na anaonekana akifanya kazi, akionyesha ujifunzaji wa teknolojia. Madarasa kama haya ni muhimu sana kwa kukuza ujuzi wa kiteknolojia kwa vijana, nchini Kenya. Kwenye ukuta wa nyuma, kuna ubao mweupe na vifaa vingine vya kieletroniki.

Darasa la kompyuta lenye wanafunzi kadhaa wakitumia kompyuta zao. Wanafunzi wamekaa kwenye meza tofauti na kila mmoja ana kompyuta yake wakionekana kujifunza au kufanya kazi. Mwalimu anaonekana akitembea katikati ya darasa labda akiwasaidia au kuwasimamia wanafunzi. Dari za chumba zina madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha kuingia.

Wanafunzi wamekaa kwenye meza ndefu, kila mmoja akiwa na kompyuta ndogo mbele yake, na wengine wakitumia. Kuna skrini ya projector , ikionyesha mawasilisho na baadhi ya watu wanaonekana wakifuatilia maelekezo. Chumba kina kuta zilizopakwa rangi ya manjano na mijia ya wima, ikitoa mazigira ya kujifunza.

Kundi la watu labda washiriki wa mkutano au semina wakiwa wamekaa kwenye meza. Upande wa mbele wa chumba kuna projekta inayoonyesha slaidi kwenye skrini, huku mzungumzaji akionekana akisimama mbele. Washiriki wengine wanaonekana wakiwa na kompyuta ndogo na daftari wakishiriki kikamilifu katika mjadala. Chumba hicho kinaonekana kuwa cha kisasa na kimepangwa vizuri kwa ajili ya mkutano.

Tebule kubwa na safi iliyopambwa kwa mtindo wa kisasa. Ina sofa ya pembeni ya kahawia iliyo na matakia na meza ndogo ya kahawia katikati iliyo na zulia jeupe. Dirisha kubwa linaonekana upande wa kulia, likiruhusu mwanga wa asili kuingia. Sakafu ya mbao inang'aa, ikionyesha mazingira ya kuishi ya starehe na ya kifahari.

Wachezaji wa soka wakiwa katikati ya mchezo mkali kwenye uwanja wa udongo, mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyekundu na kaptula za kijani ameruka ya jua akijaribu kupiga mpira kwa kichwa huku wachezaji wengine kutoka timu pinzani wakimfuatilia ,nyuma yao kuna bango la mpira wa miguu na watazamaji wachache wanaonekana wameketi pembeni mwa uwanja, mandhari kwa ujumla inaonyesha mchezo wa soka wenye nguvu na ushindani.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vilivyopangwa vizuri. Vitanda vina magodoro meupena mashuka yaliyokunjwa nadhifu tayari kwa matumizi. Dirisha kubwa linaonekana kwa nyuma likitoa mwanga wa kutosha na kuonyesha mandhari ya nje ya majengo ya jirani. Kioo kirefu cha kunyoroshea kinaakisi sehemu ya chumba kikiongeza nafasi.

Maktaba ya shule ikiwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu na meza kadhaa za kusoma. Rafu za vitabu zimewekwa kando ya kuta zikionyesha mkusanyiko mkubwa wa vitabu. Viti vya rangi tofauti vimepangwa karibu na meza vikionyesha nafasi ya kusomea na kujifunzia. Mwanamke mmoja anaonekana akitembea katikati ya maktaba labda akipanga vitabu au kusaidia wasomaji.

Korido ndefu ya ndani ikiwa na sakafu yenye vigae vya kahawia vilivyopangika. Upande wa kushoto, kuna dirisha refu na mimea ya ndani iliyopandwa kwenye sufuria nyeupe. Upande wa kulia kuna mashine nyekundu ya kuuza bidhaa ikiashiria huduma zinazotolewa. Mwishoni mwa corridor kuna mlango unaoelekea nje na ngazi za samawati zikionyesha mwanga wa nje.

Sehemu ya ndani ya maktaba ya kusafiri yenye rafu za vitabu pande zote mbili zilizojaa machapisho mbalimbali. Watu kadhaa wameingia katika maktaba hiyo, wengine wamesimama wakichunguza vitabu, huku wengine wamekaa wakisoma. Sakafu imewekwa vigae na dari lina taa, likitoa mwanga wa kutosha kwa shughuli za kusoma.

Mlango wa jengo lenye paa la rangi ya samawati ya kijani. Ngazi za mbao zinaongoza hadi kwa ukumbi wa kuingilia, ambapo kuna mapambo na mimea, na mwavuli mdogo wa rangi ya samawati. Ndani ya jengo kupitia mlango unaweza kuona counter au dawati la mapokezi. Mazingira yanaonekana kua ya utulivu na safi.

Darasa la zamani lisilotumika likiwa na madawati ya mbao yaliyopangwa kwa safu kwenye ukuta. Upande wa kushoto kuna ubao mweusi wa kufundishia. Madirisha mengi yenye nondo yanaonekana yakiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani ya chumba huku kuta zinaonekana kuwa na rangi iliyofifia au kuchakaa. Dari imetengenezwa kwa mbao au miazi iliyopangwa kwa muundo wa kijiometria.

Kundi la vijana wanacheza mpira wa miguu kwenye uwanja wa nyasi wakati wa mazoezi. Mchezaji mmoja aliye katikati, anapiga chenga kwa ustadi huku mwingine akijaribu kumzuia au kumsaidia. Wanaonekana wamevalia sare tofauti, baadhi wakiwa na jezi nyeusi zenye mapambo ya kijani na wengine wamevaa jezi nyekundu, jambo linaloashiria mechi ya mazoezi.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili tofauti vilivyo funikwa kwa mashuka ya kijani kila moja kikiwa na neti ya mbu iliyo ninginia juu yake. Upande wa kushoto wa chumba kuna meza ya mbao na viti viwili ikipendekeza eneo la kazi au la kulala. Mlango uliyo funguliwa unaonekana kuongoza kwenye choo au bafu. Huku picha ndogo ikionekana ukutani. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa kwa urahisi labda ni bweni.

Sehemu ya bweni la shule ya upili ya wasichana. Kuna vitanda viwili vilivyopangwa juu kwa chini, vilivyotengenezwa kwa chuma na godoro zenye shuka za rangi ya kijani. Mto uliona muundo wa maua unaonekana kwenye kitanda cha chini. Picha inaonekana kuonyesha mahali safi na salama pa kulala kwa wanafunzi wa shule ya upili.

Chumba cha kulala chenye mpangilio rahisi. Kitanda chenye shuka ya samawati kiko upande wa kulia, na kuna neti ya mbu iliyoning'inia juu yake. Upande wa kushoto wa kitanda kuna kiti kilichojaa magazeti au vitabu, na karibu na kiti kuna kabati ndogo ya mbao yenye drawer tano. Sakafu ya chumba imetengenezwa kwa mbao zenye muundo ya maridadi.

Ukumbi mkubwa umejaa, watu wengi wameketi kwenye viti vyekundu. Taa za kisasa zilizo kwenye dari na kando ya ukumbi zinaongeza mwangaza wa kuvutia. Wanafunzi wengi waliovaa sare za shule wanaonekana wamekaa upande wa kushoto wa ukumbi. Ukumbi huo unaonekana kuwa mahali pa mikutano au mihadhara, ukiwa na nafasi kubwa kwa hadhira.

Chumba cha kulala chenye vitanda viwili vya gorofa kikiwezekana ni chumba cha hosteli au bweni. Msichana mmoja ameketi kwenye kitanda cha juu akitumia simu yake huku msichana mwingine akiwa amesimama karibu na kabati la nguo naye pia akitumia simu yake. Kabati hilo linaonekana kuwa wazi likionyesha nguo na viatu vilivyopangwa ndani yake. Picha inaashiria maisha ya pamoja ya wanafunzi au wakaazi katika chumba kimoja.

Chumba cha kompyuta ambacho kina meza nyingi za mbao zilizopangwa kwa safu. Kila meza ina kompyuta ya mezani, ikionyesha kuwa ni sehemu ya kufundishia. Chumba hicho kina madirisha makubwa yenye nanga za chuma, yanayoruhusu mwanga wa asili kuingia. Huu ni mazingira ya kawaida ya kujifunza teknolojia ya habari na mawasiliano, shuleni au chuoni.

Maktaba kubwa yenye rafu nyingi zilizo jaa vitabu. Watu wawili wamekaa kwenye meza tofauti wakisoma au kufanya kazi, wakionyesha utulivu na umakini. Pia kuna alama za njano na nyeusi kwenye viti ambazo zinaashiria umuhimu wa kuzingatia kanuni za kijamii. Mazingira haya yanaonyesha mahali pa tulivu panapofaa kwa kusoma au kutafiti.

Jengo la ghorofa mbili lilojengwa kwa mawe likiwa lime zungukwa na miti na mimea ya kijani kibichi. Jengo hilo lina rushani kwenye ghorofa ya juu na nguzo za mbao au saruji chini zikitoa kivuli kwa sehemu ya chini. Kuna njia ya udongo inayoelekea kwenye jengo huku sehemu mbili za ngazo za chuma zikionekana kando ya njia hio. Mandhari yanaonyesha eneo tulivu na ya asili labda shule au hosteli.

Chumba cha mikutano chenye meza kubwa na mstatili iliyokaa na viti ni vyeusi vya ofisi vilivyopangwa pande zote. Kwenye ukuta upande wa kushoto kuna televisheni kubwa iliyopachikwa ukutani ikionyesha picha au taarifa fulani. Upande wa kulia wa televisheni kuna ubao mweupe mkubwa, labda kwa ajili ya kuandika au kuonyesha mawasiliano. Chumba kinaonekana kuwa na mwanga mzuri kutoka kwenye taa za dari na kuta zina rangi isiyo na mwangaza.

Maabara ya sayansi ikiwa na vifaa vingi vya kioo vilivyopangwa juu ya meza nyeupe. Vifaa hivyo ni pamoja na, beka, fumili, na mitungi ya kupima. Maabara ina singi na bomba la maji katikati ya meza, na kuta za blue . Hii ni sehemu muhimu kwa wanafunzi na walimu kufanya majaribu ya kemia au fizikia.

Kundi kubwa la vijana wanaume na wanawake wakiwa wamekaa katika ukumbi wa mihadhara au darasa. Wengi wao wamekaa kwenye viti mbele ya meza za kahawia, wakionekana kusikiliza au kushiriki katika shughuli fulani. Baadhi ya watu wanaonekana kutazama moja kwa moja kamera, huku wengine wakitazama mbele au pembeni. Ukumbi unaonekana kuwa na mwanga wa kutosha, kutokana na madirisha na milango inayoonekana nyuma.

Chumba chenye vitanda viwili vilivyopangwa kwa ajili ya kulala kikiashiria labda chumba cha hosteli au bweni. Upande wa kulia kuna kitanda cha ghorofa na godoro na blanketi vikiwa vimetandikwa tayari. Upande wa kushoto kuna kitanda kimoja chenye godoro kikiwa na dirisha yenye pazia la kijani na maua. Kuta za chumba ni nyeupe zikionyesha usafi na urahisi.

Jengo refu la hosteli mlango mkuu unaonekana wazi, na mtu mmoja anaonekana akiingia ndani ya jengo. Jengo hilo limejengwa kwa matofali ya kijivu na lina kuta za chini za samawati na madirisha mengi yameonekana. Mbele ya jengo kuna ngazi zinazoongoza kwenye mlango.

Kundi kubwa la wanafunzi wa shule wamesimama mbele ya basi kubwa la shule la manjano. Wanafunzi hao wote wamevaa sare nyeusi zenye maandishi meupe na baadhi yao wamebeba mifuko au chupa za maji. Basi lina maandishi Thika Road Christian School kwenye ubavu wake inaonekana wanafunzi wako tayari kwa safari au wamerudi kutoka kwenye tukio.

Watu wawili wanafanya kazi ya kurekebisha vifaa vya kielektroniki. Mwanaumea liye mbele amejikita sana akitumia zana ndogo labda anaangalia nyaya au soketi. Nyuma yake mtu mwingine anaonekana akifanya kazi sawa akitumia vifaa vinavyofanana. Taarifa hii inaweza kuwa katika maabara ya makompyuta au kituo cha matenegenezo. Wote wawili wamevalia nguo za kawaida wakionyesha mazingira ya kazi ya kila siku.

Kundi la wanafunzi wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule za kijani na nyeusi, wakishiriki katika shughuli ya upandaji miti. Wanafunzi wamesimama kwenye ardhi yenye udongo iliyotayarishwa, huku kila mmoja wao akishikilia mche mdogo wa mti. Mwalimu au kiongozi fulani anaonekana katikati ya kundi hilo akiwapa maelekezo au kuwasimamia. Nyuma ya wanafunzi kuna jengo kubwa lenye paa ya rangi ya kahawia likionyesha labda ni shule au taasisi nyingine.

Wanafunzi wawili, mvulana na msichana, wamesimama mbele ya ubao wa mradi wa sayansi chini ya hema. Msichana amevaa sare ya shule yenye sketi ya miraba na sweta ya kijani, huku mvulana amevaa suti ya rangi nyeusi. Wote wanaonekana wakishughulikia mradi wao, huku ubao ukiwa na maandishi na michoro inayohusiana na mradi huo.

Mwanamke mzima, labda mwalimu au mwanasayansi, akiwafundisha watoto wawili wadogo masomo ya sayansi. Wote wako katika maabara au darasa lenye vifaa vya majaribio zenye vimiminika vya rangi tofauti. Mwanamke huyo amevaa koti ya maabara na watoto wanaonekana wakishiriki kwa shauku katika majaribio. Hali ya picha inaashiria mazingira ya kujifunza na kugundua.

Kundi la vijana watatu walioioketi chini wakikata nyama. Mtu mmoja anaonekana akiwa na kisu na ameshikilia kipande cha nyama. Wanatumia beseni kubwa la kijani kukusanya nyama iliokatwa. Hii inaonekana kuwa ni maandalizi ya chakula kwa ajili ya hafla, sherehe au mlo wapamoja.

Mvulana mdogo anatumia kifaa maalum cha kutembea ambacho kina magurudumu na fremu ya chuma ya rangi ya chungwa, huku akitabasamu kwa furaha. Mwanamke mmoja anayeonekana kuwa mlezi wake, amesimama karibu naye akimshikilia mkono na kumtia moyo. Picha hii inatolewa katika mazingira ya ndani ya nyumba ambapo kuna samani za kawaida, ikionyesha mazingira ya nyumbani. Picha hii inaonyesha uhusiano mzuri wa upendo na usaidizi kati ya mtu mzima na mtoto.

Wanawake wawili wanashirikiana mbele ya kompyuta, labda wakifanya kazi au wakijifunza kitu kipya. Mwanamke mmoja mwenye nywele za rangi ya dhahabu anaonekana akimweleza mwenzake kwenye skrini ya kompyuta. Mwanamke mwingine mwenye miwani na anaonekana kuwa mdogo, anamwangalia kwa makini mwenzake akionyesha udadisi na hamu ya kujifunza. Mandhari ya nyuma yanaonyesha mazingira ya ofisi au chumba cha kompyuta, na watu wengine wakiendelea na shughuli zao kwa mbali.

Mwanaume na mtoto mdogo wanacheza na mafumbo kwenye meza, mwanaume huyu anaonekana akitabasamu na kumtazama mtoto kwa upendo ,mtoto ambaye anaonekana kuwa na ulemavu fulani anatabasamu na ana furaha akijaribu kucheza na vifaa vya kuchezea, mandhari ya nyuma yanaonyesha dirisha kubwa ,mimea ya ndani na kufanya hicho ikionyesha mazingira ya nyumbani yenye utulivu.

Mwanamke amelala chini akiongea na mtoto mdogo ambaye ameketi mbele yake. Wote wawili wanatazamana kwa umakini mkubwa huku mtoto akiwa ameshikilia kalamu na karatasi. Mazingira yanaonekana kuwa ya nje, labda kwenye bando la mbao au ukumbi ulio wazi na mandhari ya asili nyuma yao. Picha hii inaonyesha uhusiano mzuri na wenye upendo kati ya mtu mzima na mtoto.

Mwanamke anamsukuma mwanaume aliyekaa kwenye kiti cha magurudumu ndani ya ukanda mpana ,ukanda una kuta nyeupe na sakafu yenye vigae vya samawati na nyeupe vilivyopangika kwa mtindo wa bodi ya chesi, kuna michoro ya nyota na mapambo mengine ukutani upande wa kulia kuashiria labda mazingira ya shule ya kituo cha watoto ,mwanaume aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu wanaonekana kutabasamu huku mwanamke akionyesha kumsaidia kwa upendo.

Mvulana mdogo mwenye nywele fupi anachora au kuandika kwenye karatasi. Amevalia fulana nyeupe yenye mistari nyeusi na nyekundu na anaonekana akizingatia sana kazi yake. Nyuma yake kuna wanawake wawili; mmoja anaonekana kama mwalimu wakimwangalia. Picha inaashiria mazingira ya kujifunza darasani ambapo mvulana huyu anashiriki katika shughuli ya kitaaluma.

Watoto kadhaa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi pamoja labda darasani au katika kikundi cha masomo. Mtoto mmoja anaonekana akiwa kwenye kiti cha magurudumu akishiriki kikamilifu katika shughuli hiyo. Wanafunzi wote wanaonekana wakizingatia kazi yao wakiwa na kalamu na karatasi mbele yao. Kwa nyuma kuna ramani kubwa ya dunia iliyobandikwa ukutani ikionyesha mazingira ya kujifunzia.

Mwanamke mzima labda mwalimu au mzazi anamsaidia mvulana mdogo kusoma. Mwanamke huyo amevaa miwani na anatabasamu la upole usoni mwake na akimwangalia kwa makini mvulana huyo. Mvulana ana nywele za kimanjano na anatumia vidole vyake kusoma maandishi ya nukta nukta yanayoonekana kuwa braille . Wote wamejikita kwenye kitabu kilichowekwa mbele yao kikionyesha mazingira ya kujifunza na kusaidiana.

Msichana amevaa vipokea sauti maskioni na anatumia kompyuta ndogo kwa furaha, huku mwananke mzima anaonekana kuwa mlezi wake akimsaidia na kumwangalia kwa tabasamu. Msichana huyo anatabasamu pana usoni mwake na anaonekanakujishughulisha na kile anachokifanya kwenye kompyuta. Mwanamke huyo amejishika nyuma yake na anatabasamu la upole akionyesha msaada na faraja. Mazingira yanaonekana kuwa ni ya nyumbani ikionyesha kujifunza au burudani ya pamoja.

Msichana ametabasamu kwa furaha anaonekana yuko darasani au kwenye chumba cha sanaa ambapo ameketi kwenye meza iliyojaa vifaa vya kuchora kama penseli na kalamu za rangi. Msichana huyo amevalia miwani na shati na bluu na tabasamu lake linaonyesha furaha na amani.

Mtoto mdogo mwenye tabasamu pana na anayeonekana kufurahia anapocheza. Amevalia miwani ya duara na nywele zake zimefungwa vizuri. Mtoto huyo anacheza na vifaa vya kuchezea vya maumbo mbalimbali kama vile miraba pembe tatu na piramidi. Vyote vikiwa vya rangi angavu na vilivyoundwa kwa plastiki inayong'aa. Mkono wake mmoja umeinuka juu kama ishara ya msisimuko au furaha.

Mkono wa mtoto unasaidiwa na mkono wa mtu mzima kucheza na kifaa cha kuchezea cha mbao cha rangi. Kifaa hicho kina mti mrefu ambapo pete za rangi zinapangwa kwa utaratibu zikisaidia mtoto kujifunza kuhusu rangi na maumbo. Mchezo huu unaonekana kuwa wa kufurahisha na pia unakuza uwezo wa mtoto wa kutambua na kuunganisha vitu.

Wavulana wawili wamekaa kwenye dawati la zamani na samawati lililochakaa, ndani ya darasa. Mvulana mmoja ameinua mkono wake juu, akionyesha anataka kujibu swali au kushiriki. Mvulana wa pili anamwangalia mwenzake kwa makini, akionyesha usikivu. Vitabu viko wazi mbele yao, vikionyesha kua wako katika mchakato wa kujifunza. Wote wamevaa sare za shule za rangi ya samawati.

Wanafunzi wawili wa kiume wakiwa wamekaa kwenye meza ya mbao na kutumia kompyuta za mezani. Wote wawili wamevaa vipokea sauti vya masikioni kuashiria kuwa wanasikiliza sauti au maagizo kutoka kwa kompyuta. Kompyuta hizo zina skrini za zamani na vifaa vingine kuonyesha matumizi ya teknolojia ya zamani zaidi. Picha inaashiria mazingira ya kujifunza katika chumba cha kompyuta labda shuleni.

Wanaume wawili ndani ya nyumba. Mwanaume mmoja ameketi kwenye sofa akichora kuandika kwenye ubao mweupe huku amevaa kofia nyekundu na sweta ya rangi ya pinki. Mwanamme mwingine ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, amevaa kofia ya kijivu na koti ya manjano akimwangalia yule anayeandika. Nyuma yao kuna rafu na mimea zikionyesha mazingira ya nyumbani yenye utulivu.

Mwanamke mchanga mwenye nywele fupi na miwani anatabasamu na kutumia lugha ya ishara mbele ya kompyuta ndogo. Amevalia shati la rangi ya kahawia na anaonekana kufanya mawasilisho ya video au kushiriki katika mkutano wa mtandaoni. Mwanamke huyo yupo ndani ya chumba chenye madirisha makubwa na kuta za matofali na anaonekana kuwa katika hali ya furaha na utulivu.

Sehemu mbili zinazomwonyesha msichana mlemavu ambaye anaandika kwa kutumia mdomo. Katika picha ya kwanza anaonekana ameshikilia kitabu cha maandishi kwa mdomo. Katika picha ya pili anatumia kalamu mdomoni kuandika kwenye daftari. Hii inaonyesha azma na bidii kubwa ya mwanafunzi huyu katika masomo yake.

Mtoto wa kiume mwenye nywele zenye mawimbi akiwa ameketi darasani au kwenye chumba cha kujifuniza. Amevalia shati na miraba mekundu na meusi juu ya fulana nyeupe. Anaonekana akitazama juu na mbali labda akifikiria au kusikiliza kwa umakini. Kwa nyuma kuna ubao mweupe na viti vingine vya darasani.

mwalimu mwanamke anasungumza mwanafunzi mvulana ambaye yuko kwenye kiti cha magurudumu darasani. mwalimu anaonekana akimsaidia mvulana na masomo akishika penseli na kuelezea kwenye kitabu kilicho wazi mbele yao mvulana anamtazama mwalimu wake kwa makini akionyeshwa usikifu darasa lina meza za shule na viti na mwanga wa kutosha kutoka kwenye madirisha

Watu watatu wako katika mazingira ya ofisi au darasa la kompyuta. Mwanaume mmoja ameketi kwenye kiti chekundu akifanya kazi kwenye kompyuta mpakatao huku mwanaume mwengine akiegemea begani mwake. Mwanamke ameketi karibu nao akitabasamu huku naye pia akiwa kwenye kompyuta yake. Wote wanaonekana wakiwa na furaha na kushirikiana jambo linaloonyesha ushirikiano mzuri katika kazi au mazingira ya kujifunza.

Mwalimu anafundisha wanafunzi wake wakitumia bango kubwa la kufundishia, mwalimu huyo mwanamke amevalia sharti jekundu na ameshika bango lenye picha za alama za vidole na herufi ,mtoto mdogo aliyevaa sweta nyekundu anaonekana akifanya ishara ya vidole kama anavyofundishwa, nyuma kuna ubao mweusi wenye maandishi ya Kiswahili ikionyesha mazingira ya darasa.

Wanawake wawili wamekaa kwenye meza ndefu. Mwanamke aliye mbele anaonekana akizungumza kwa kutumia lugha ya ishara huku akitabasamu na kumtazama mwenzake. Mbele yake kuna kinywaji chenye rangi nyekundu na pochi na kikombe cha kahawa kiko mbele ya mwenzake. Mazingira yanaonekana kuwa tulivu na ya kirafiki.

Kundi la watu wa nne walifanya ishara za mikono pengine wakifanya mazoezi ya lugha ya ishara. Mwanamke mmoja akiwa na nywele za dhahabu amekaa mgongoni kwa mtazamaji na anainua mkono wake akifanya ishara. Watu wengine watatu mwanamke na wanaume wawili wamekaa mbele yake wakitabasamu na kurudia ishara hiyo mandhari ya nyuma ni rahisi na inaonyesha chumba chenye rafu na matakia ya mapambo.

Sikio la mtoto likiwa na kifaa cha kusaidia kusikia chenye rangi nyepesi. Mtoto huyo anaonekana kuketi darasani au mbele ya mwalimu ambaye anaonekana kufifia nyuma. Kifaa hicho kinaonyesha teknolojia inavyo tumika kusaidia watu wenye matatizo ya kusikia. Picha hii inasisitiza umuhimu wa vifaa vya kusaidia masikio katika mazingira ya kujifunza.

Mwalimu mwanamke anamfundisha mwanafunzi mdogo jinsi ya kuhesabu wakiwa darasani. Mwalimu amevaa gauni la machungwa lenye mapambo ya maua na skafu nyeupe shingoni huku akitumia vidole vyake kuonyesha namba. Mwanafunzi akiwa amevaa shati la kijivu anamuangalia mwalimu wake kwa makini na kuiga ishara ya vidole kuonyesha namba. Nyuma yao kuna watoto wengine kadhaa wameketi sakafuni wakionyesha ishara kama hiyo na kushiriki katika masomo.